Mwanamke mchanga ameketi kwenye kiti la kahawia akitumia kompyuta yake ndogo ilio mapajani mwake. Ana nywele ndefu zilizonyooka na amevaa sweater nyeupe na jinsi. Pembeni yake kuna meza ndogo ya mviringo yenye vitu mbalimbali kama vile picha iliyoandaliwa na vikombe.

Watoto wawili wadogo, huenda mapacha wakiwa wamelala au kupumzika. Mtoto mmoja anaonekana amelala kifudifudi akiegemea juu ya kitu fulani chepesi, huku mwingine akionekana amelala chali pembeni. Wote wana nywele ndefu za dhahabu na wamevaa nguo za rangi ya waridi.

Mchoro wa kidijitali uanonyesha elimu mtandaoni. Kuna kompyuta kibao kubwa iliyo na video inayoonyeshwa. Kofia ya kuhitimu imeekwa juu ya kompyuta kibao. Watu wawili wamekaa, mmoja akitumia kompyuta ndogo na mwingine akisoma wakiwakilisha wanafunzi.

Mwanamke kijana akitumia kompyuta mpakato, na amevaa vipokezi sauti masikioni. Anaonekana akitabasamu na anaandika kwenye daftari. Yuko makini na anafurahia shughuli yake, labda akijifunza au akifanya kazi kutoka nyumbani.

Mikono ya mtu ikicharaza kwenye kompyuta mpakato. Juu ya mikono kuna vitu zinazowakilisha masomo mtandaoni kama vile, kitabu, kofia ya kuhitimu, na alama za mawazo na malengo. Hii inawakilisha dhana ya kujifunza kwa njia ya mtandao au E-learning .

Vijana wawili mwanamke mweupe na mwanaume mweusi wakiangalia kompyuta mpakato ndogo. Wote wamevaa miwani na wanaonekana makini. Mwanamke amevaa sweta ya pinki na mwanaume ana vifaa vya kusikiliza shingoni.

Mtu labda mwanamke akiwa amekiti sakafuni au kwenye sehemu tambarare, amevalia suruali ya jinsi na fulana nyeupe ana kompyuta mpakato mdogo labda notebook mikononi mwake na anaonekana akiandika au kufanya kazi. Mikono yake iko kwenye kibodi na sehemu ya miguu yake inaonekana. Picha inaonyesha mazingira ya utulivu na kibinafsi ya kufanya kazi au kujifunza.

Watoto watatu wamekaa kwenye dawati pengine darasani. Nyuma yao kuna ubao wenye maandishi na chati ya maumbo. Inaonekana kama wanasoma au wanashiriki katika shughuli za kujifunza huku mmoja wao akionekana kuwa na mawazo marefu.

Mazingira ya ofisi ambapo watu kadhaa wanafanya kazi, katika mstari wa mbele kuna kompyuta ndogo iliyowazi ikiwa na mwanamke, akitoa mandhari au kufundisha kitu kwenye ubao mweusi kwenye skrini yake. Karibu na kompyuta hiyo kuna mtu ameketi akitumia kalamu na daftari labda akichukua maelezo kutoka kwa mandhari kwenye kompyuta.

Watu watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja wakiwa wamekaa mezani. Mmoja wa wanaume anatabasamu akiwa na kompyuta mbele yake huku mwingine akionekana kusikiliza kwa makini. Mwanamke naye yuko makini akisikiliza au kufikiria. Wote wamejikita kwenye kazi wakiwa na kompyuta mpakato mezani kuashiria wanashirikiana kwenye miradi au kikao cha kazi.

Mtu mmoja anaonekana mgongoni akimtazama mtu mwengine anayeonekana kwenye skrini ya kompyuta. Wawili hawa wanaonekana wako kwenye sehemu ya urejeo. Yule anayezungumza kwenye skrini anatabasamu na kuonyesha mawasiliano wa kurafiki. Mazingira yanaonekana kuwa ndani ya nyumba.

Mwanamke kijana mwenye tabasamu ameketi mezani ana nywele ndefu amevaa miwani na shati la mistari anaandika kwenye daftari huku kompyuta mapakato ikiwa mbale yake. Dirisha linaonekana nyuma yake.

Mwanamke akifanya kazi kwa bidii kwenye kompyuta yake ndogo anatabasamu pana usoni, akionyesha ameridhika na anachokifanya. Amevalia shati la blue na yupo ndani ya chumba chenye mwanga mzuri. Juu ya meza kando yake kuna glasi ya maji na kifaa kingine cha elektroniki labda kompyuta kibao.

Mtu ameketi mbele ya kompyuta akifanya mkutano wa video. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mwanamke anaonekana akiongea. Juu ya meza kuna vifaa vingine kama vile kifaa cha uhalisia, pepe na mmea mdogo. Mazingira yanaonekana kuwa ofisi au nyumbani.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa afya akiwa amevaa sare ya bluu ameketi mbele ya kompyuta mpakato na anaonekana akifanya kazi, labda akichapa au akichunguza taarifa. Mkono wake mmoja upo kwenye kibodi cha kompyuta. Nyuma yake kuna rafu zenye vitu mbalimbali kuashiria mazingira ya ofisi au kliniki.

Msichana mdogo ameketi mbele ya kompyuta na miwani na spika za maskioni akionekana kujihusisha na kitu kwenye skrini mkono wake umewekwa kwenye kidevu chake ukionyesha mawazo au umakini. Mazingira haya yanaonekana kama eneo la kujifunzia au kufanyia kazi.

Kofia ya maafali ikiwa imewekwa juu ya kompyuta mpakato ikionyesha umuhimu wa kujifunza kidijitali kando ya kompyuta kuna la vitabu lenye rangi tofauti vinavyoaashiria maarifa ya masomo mbali mbali huu ni mchanganyiko mzuri wa elimu ya jadi na kisasa.

Mtu ameketi kwenye dawati, akitumia kompyuta mbili. Skirini kubwa inaonyesha mkutano wa video, labda kazi au masomo. Mtu huyo anaonekana amezingatia, na kuna vifaa vingine vya kieletroniki karibu naye.

Jukwaa la elimu kidijitali kama inavyoonekana hapa, inaonyesha maneno digital education platform na ina picha zinazohusiana na masomo kama vile kofia za kuhitimu na mwanafunzi. Inaonekana ni mfumo unaolenga kutoa elimu kupitia mtandao, labda kwa kozi au rasilimali mbalimbali.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke wakiwa wameketi nje kwenye meza. Wote wanaonekana wamejikita kwenye kompyuta zao ndogo labda wakifanya kazi au kusoma. Mwanaume ameshika kikombe. Nyuma kuna mimea ikionyesha mazingira ya utulivu na starehe.

Mwanamke amevaa kifaa cha uhalisia pepe. Anaonekana ametulia akitazama mbele labda akichunguza ulimwengu. Nyuma yake kuna taswira za kidijitali zenye mandhari ya anga na chembechembe zinazoelea. Picha hii inaonyesha jinsi teknolojia inavyoweza kutuingiza katika ulimwengu mpya.

Watoto wawili wakitumia kompyuta labda katika darasa au kituo cha kujifunzia. Msichana mdogo aliye mbele anaonekana makini akichapa kwenye kibodi akifurahia kujifunzia teknolojia. Mtoto mwingine anaonekana nyuma yake naye akishughulika na kompyuta. Mtu mzima anaonekana nyuma kidogo akifuatilia shughuli zao.

Kompyuta ya mezani yenye skrini angavu. Kwenye skrini kuna maneno yaliyoandikwa kwa herufi kubwa na nyeupe, yanawakilisha dhana ya kujifunza kwa njia ya mtandao. Mandharinyuma ya skrini ni ya buluu na kuna vijisahani vidogo vya programu vinavyoonekana juu.

Wasichana wawili wameketi kwenye ngazi ndani ya jengo. Msichana wa mbele ameketi juu ya ngazi akiwa anatumia kompyuta mpakato, huku akionekana kuwa makini au anaendelea na kazi fulani. mwingine yuko nyuma yake na anaonekana akisoma kitabu au daftari.

Mwanaume ameketi kwenye kiti, akiangalia pembeni. Amevaa t-shirt cheupe na anaonekana kama yupo ofisini au chumbani. Kwenye dawati lake kuna kompyuta ndogo, vifurushi na vitu vingine vya kazi. Nyuma yake kuna mapazia. Mwanaume huyu anaonekana amezingatia kitu fulani.

Mtu mmoja ameketi kwenye kiti kirefu mbele ya meza ndefu ya mbao. Anaonekana akitumia kompyuta yake ndogo labda akifanya kazi au anasoma. Nyuma yake kuna rafu kubwa iliyojaa vitu inaweza kuwa vitabu au mapambo.

Darasa tupu lenye viti na meza nyingi zilizopangwa kwa safu. Kuna ubao mweupe mbele na dari linaonekana kuwa na fini na taa. Darasa linaonekana kuwa kubwa na linaweza kuwa la shule au chuo. Hakuna watu ndani na liko tayari kwa wanafunzi au kumalizika kwa masomo.

Chumba chenye kitanda cha ghorofa kilichotengenezwa kwa mbao, kikiwa na magodoro mawili yenye chati tofauti. Ukuta wa chumba una rangi ya blue , pembeni kwa kitanda kuna dawati la kusomea, na viti viwili vya machungwa. Dirisha kubwa lina pazia la kahawia. Chumba kinaonekana safi, na kimepangwa vizuri.

Jengo lenye usanifu wa kitamaduni labda la serikali au la umma likiwa na bustani nzuri na barabara iliyojipinda mbele yake . Kuna bendera ya Kenya na mnembo ya nchi Kenya kwenye bango kubwa upande wa kulia. Kuashiria kuwa hii inaweza kuwa jengo muhimu la kitaifa.

Chumba cha kulala kilichopangwa vizuri na ya kisasa Kuna kitanda kikubwa kilichotandikwa shuka nyeupe na utepe mwekundu. Pembeni mwa kitanda kuna meza ndogo mbili zenye taa za mezani. Maua meupe na mekundu yamepangwa kwenye vazi la kioo mbele kushoto.

Jengo la ghorofa tatu linaonekana kama makazi au ofisi. Mbele ya jengo kuna mmea mkubwa wa aina ya mgomba na kuna miti mingine midogo. Eneo lote linaonekana kuwa na mazingira yaliyotunzwa vizuri na barabara ndogo upande wa kulia.

Jengo lenye muundo wa kipekee likiwa na korido ndefu au njia ya kupita iliyo wazi upande mmoja. Upande wa kushoto wa picha kuna ukuta mrefu na namba mia tatu na tatu ikionekana juu. Upande wa kulia kuna ngazi au njia pande iliyo uzito wa chuma ikiongoza kwenye jengo lingine dogo lililo na madirisha na kuta nyeupe.

Darasa tupu lenye viti na meza na wanafunzi zilizopangwa kwa mistari. Kuna madirisha marefu yenye mapazia na ubao mweupe na projekta ukutani. Chumba kinaonekana kuwa na mwanga wa kutosha.

Kitanda cha hatua mbili chenye fremu ya chuma. Kitanda cha chini kina godoro lililofunikwa na shuka zenye milia, huku kile cha juu kikiwa na godoro la kijani na nyeupe. Ukuta wa nyuma una rangi ya machungwa hafifu na nguo zimetundikwa upande wa kulia. Chini ya kitanda cha chini kuna kabati au drawer za mbao.

Chumba chenye vitanda viwili vya orofa, vinavyojulikana kama bunk beds .Vitanda hivi vimetengenezwa kwa mbao na vina magodoro yenye shuka zenye ruwaza tofauti. Chumba kina kuta za rangi isiyokolea na mlango mweupe unaonekana nyuma katikati. Inaonekana kama chumba cha kulala cha bweni, hosteli au labda chumba cha watoto kilichopangwa kwa ajili ya kulala watu wengi.

Chumba hiki kina vitanda viwili vya ghorofa vilivyo tengenezwa kwa mbao. Kila kimoja kikiwa na magodoro na matandiko. Pembeni mwa kuta kuna mapazia marefu ya rangi ya waridi na meupe yanayofanya chumba kuonekana chenye faraha. Pia kuna runinga ndogo iliyoning'inizwa ukutani na meza ndogo.

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa kwa safu. Mbele kuna ubao mweusi mkubwa uliotulia. Juu ya ubao kuna saa ukutani. Inaonekana kama ni darasa au shule za zamani au zilizotumika kwa sasa na hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu ndani ya chumba.

Chumba chenye vitanda vya ghorofa vinavyoashiria kuwa ni mahali pa kulala kwa watu wengi labda hosteli au kambi. Vitanda vina magodoro na shuka na nguo zimeanikwa kwenye moja ya vitanda. Eneo linaonekana kuwa dogo na lenye vitu vingi.

Chumba chenye vitanda vya ghorofa viko vitanda vitatu vilivyo upande wa kushoto na kimoja upande wa kulia. Kuta za chumba ina rangi machungwa na kuna dirisha lenye mapazia meusi. Sakafu inaonekana kuwa ya mbao pia kuna kiti kimoja kimeegemea ukuta.

Chumba cha kulala chenye muundo rahisi. Kuna kitanda cha ghorofa kilicho na nguo za kulala za rangi tofauti. moja ikiwa na michirizi bluuna nyingine yenye maua ya pinki. Upande wa kushoto kuna dawati rahisi lililowekwa ukutani ns kiti cha nluu. Ukuta wa nyuma kuna karatasi zenye maandishi au picha.

Wanaume wawili ndani ya chumba kinachoonekana kama sehemu ya kulala ya pamoja labda makasi ya wanafunzi au jeshi, kila mmoja wao ameketi kwenye kitanda chake cha juu ya ghorofa, chumba kinaonekana kua chepesi na kuna dirisha nyuma yao ni kama wanapumzika baada ya shughuli zao za kila siku.

Darasa tupu lenye viti na meza zilizopangwa kwa safu. Kuna ubao mweusi upande mmoja wa ukuta na madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa asili. Paa inaonekana kuwa na muundo wa ambao ikionyesha ujenzi rahisi wa shule.

Chumba cheney vitanda vitatu kinaonekana kama bweni au chumba cha kulala cha wageni. Kila kitanda kina shuka nyeupe na blanketi la kijani. Kuna meza ndogo za pembeni karibu na kila kitanda. Katika kitanda kimoja kuna kitabu chenye jalada la waridi. Ukuta unaonekana mweupe na kuna dirisha upande wa kushoto.

Darasa tupu lenye viti, na meza za mbao zilizopangwa kwa safu, meza na viti zimepangwa vizuri zikikabili upande wa mbele wa darasa, hakuna mwanafunzi, au mwalimu ndani, ukuta wa darasa unaonekana kuwa wazi, mwangaza hafifu unaingia darasani ukiangazia mazingira ya kawaida ya kujifunza.

Darasa lenye madawati na viti kadhaa vya mbao. Madawati yamepangwa kwenye safu yakitazamma sehemu inayoonekana kuwa mbele ya darasa. Baadhi ya madawati yanaonekana kuwa na sehemu kuhifadhia vitabu chini ya meza zake. Kuta za darasa zimepakwa rangi sehemu ya chini ikiwa rangi ya buluu na sehemu ya juu ikiwa rangi nyepesi zaidi.

Ndani ya maktaba au duka la vitabu kuna rafu nyingi zilizojazwa vitabu na zimepangwa vizuri. Wanawake wanne wanaonekana wakitazama vitabu kwenye rafu tofauti. Inaonekana ni mahali tulivu na pazuri pa kujifunza au kusoma.

Kitanda cha ghorofa chenye fremu ya chuma na maghorofa mawili. Upande wa kulia wa kitanda hicho, kuna meza ya mbao na kiti. Chumba kinaonekana kuwa na kuta nyeupe na ikileta hisia ya chumba cha kulala chenye mpangilio rahisi, labda katika bweni au hosteli.

Ukumbi mkubwa uliojaa watu wengi wamekaa kwenye viti vyao binafsi, inaonekana ni chumba cha mitihani au darasa kubwa ambapo kila mtu amekaa kimya akizingatia. Safu ndefu za watu zinaoenkana zikionyesha idadi kubwa ya wanafunzi au washiriki walioko wakifanya kazi.

Ukumbi au chumba cha hospitali chenye vitanda viwili .Vitanda vina matandiko ya rangi ya waridi na shuka nyeupe. Kuna mapazia ya bluu yanayoweza kutumika kutenganisha chumba kwa faragha. Chumba kinaonekana safi kikiwa na pini ukutani na taa nzuri. Kikiwa tayari kwa matumizi ya wagonjwa.

Chumba rahisi cha kulala. Upande wa kulia kuna kitanda chenye blanketi la kijani kibichi na taulo nyeupe, kushoto kuna meza ya mbao na kiti labda kwa ajili ya kusoma au kufanya kazi. Kuta ni nyeupe na kuna dirisha upandeni, chumba kinachoonekana safi na chenye mpangilio wa kawaida.

Jengo dogo la kisasa lenye ngazi zinazoelekea kwenye mlango mkuu. Jengo linaonekana kuwa safi na limetunzwa vizuri likiwa na mimea midogo kando ya ngazi, inaweza kuwa ofisi, duka ndogo au, nyumba ya kisasa. Mazingira yanatoa hisia ya utulivu, na usafi.

Chumba chenye kitanda cha ghorofa. Kina muundo rahisi wa chuma na magodoro meupe. Chumba kinaonekana safi na kuna pazia pande mmoja. Hali ya utulivu imetawala. Hakuna vitu vingi chumbani isipokuwa kitanda hicho. Ni mahali panapofaa kupumzika au kulala, labda katika bweni la hosteli.

Chumba cha kulala cha bweni kikiwa na vitanda viwili vya ghorofa vilivyotengenezwa kwa chuma. Kila kitanda kina godoro na matandiko safi yaliyowekwa vizuri. Chumba kinaonekana safi na kimetunzwa vizuri kikiweka wanafunzi mahali pazuri pa kupumzika baada ya masomo.

Chumba kidogo cha kulala ambacho kina kitanda kimoja chenye shuka za miraba ya bluu na nyeupe. Kuta zimepakwa rangi ya mistari miwili, sehemu ya juu ni nyepesi na chini ni rangi ya machungwa. Kuna mlango wa bluu upande wa kushoto.

Kundi la watu wakiwemo watoto na watu wazima wameketi na kusimama kwenye eneo la wazi lenye mchanga au udongo. Nyuma wao kuna miti mingi na mimea ikionyesha kuwa wako nje labda msituni au kwenye eneo la asili. Wengine wamevaa kofia na inaonekana kuwa kama wanapokea maelezo au wanajadili jambo fulani.

Kundi la wanawake watano, wawili wakiwa wanafunzi na watatu watu wazima, wamesimama mbele ya bango la Thika Road Christian High School culture day. Wote wamevaa nguo za kitamaduni, wakitabasamu na kuonesha utamaduni wao.

Mwanaume mwenye fulana nyeusi anapakua chakula kutoka kwenye meza iliyojaa vyombo mbalimbali. Anaonekana akichagua kwa makini huku ameshika sahani yake kwa mkono mmoja. Nyuma yake kuna watu wengine pia wanahudumiwa, kuashiria kuwa hili ni tukio la mkusanyiko wa watu au sherehe labda chakula cha mchana au cha jioni.

Hafla rasmi iliyohudhuriwa na wanafunzi na watu wazima. Mwanafunzi mmoja akiwa amevalia sare ya shule anapokea cheti au tuzo kutoka kwa mwanamke aliyesimama katikati. Kuna meza ya huduma na bendera nyuma, ikionyesha umuhimu wa hafla hii. Wengine waliohudhuria wamesimama kwa heshima wakionyesha sherehe ya kutambua mafanikio.

Chumba kikubwa chenye mwanga mingi kinaonekana kama ukumbi wa mtihani au darasa lenye nafasi kubwa kuna safu ndefu za meza na viti na kila meza ameketi mwanafunzi mmoja waote wanoanekana wamejikita katika kazi zao labda wanafanya mtihani.

Kundi la watoto wanatabasamu wengi wao wakitoa ishara ya kufurahi kwa mikono yao. Wamevalia sare zinazofanana baadhi ya kijani na wengine buluu. Inaonekana wanajitegenezea picha wakifurahia na kuonyesha umoja wao.

Kijana mlemavu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu, akifurahi na kutabasamu huku mwanamke mmoja akimsaidia kucheza na vifaa vya kuchezea. Inaashiria furaha na matumaini licha ya changamoto, labda katika mazingira ya matibabu au nyumbani.

Mtoto mdogo akishika maskio yake akionekana kama anajaribu kuzuia kelele. Amevaa shati la miraba. Nyuma yake kuna watoto wengine na meza za shule ikionyesha kuwa wako darasani au mazingira ya shule.

Msichana mdogo mweupe mwenye nywele ndefu zilizosokotwa, akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu ndani ya maktaba. Anatabasamu na ameshika kitabu mkononi mwake, akionekana kama anakionyesha. Nyuma yake kuna rafu zimejaa vitabu.

Kundi la vijana watano wakiwa wamekaa kwenye meza ndefu ndani ya maktaba. Nyuma yao kuna rafu kubwa zilizojaa vitabu. Wanne kati yao wanaonekana wakijadili kitu mmoja akiwa kwenye kiti cha magurudumu. Wote wamejikita kwenye karatasi na labda wanajifunza au kufanya kazi ya pamoja.

Mwalimu mwanamke anaonekana mchangamfu akisimama nyuma ya wanafunzi wale walioketi kwenye meza. Mwanafunzi mmoja upande wa kushoto, yuko kwenye kiti cha magurudumu na anaonekana akitabasamu au kucheka. Wanafunzi wengine wanaonekana wakijishughulisha na kazi zao, labda wakiandika au kusoma.

Mwanamke labda mama au mwalimu akimsaidia mtoto wa kiume kujifunza au kufanya shughuli fulani. Mtoto anaonekana kujishughulisha na kile anachokifanya. Huku mwanamke akimtazama kwa tabasamu na usaidizi.

Mtoto mdogo pengine mvulana na akiwa ameinamisha kichwa na mikono yake imeshikilia kitu kinachonekana kama kitabu kikubwa au ubao. Amevalia shati la mikono mirefu yenye rangi ya waridi. Uso wake hueleweki vizuri kwa sababu ya picha kuwa na ukungu.

Msichana mdogo ameketi kwenye kiti cha magurudumu akisoma kitabu au karatasi. Amevalia rasta ya nguo za kawaida. Nyuma yake kuna mimea ya kijani na njano. Anaonekana ametulia na amejikita kwenye anachosoma.

Wavulana wawili, mmoja ameshika gitaa na mwingine ameshika kifaa cha muziki kinachofanana na miramba akionekana akicheza. Wote wawili wanaonekana wakifurahia muziki. Inaonekana kama wanajifuza au wanacheza muziki pamoja.

Watu wawili wakiwa wamekaa kwenye meza wakifanya kazi. Mwanaume upande wa kushoto anaonekana kushughulika na kile anachokifanya na wanawake wawili upande wa kulia pia wamejikita katika shughuli zao, labda wakitumia zana au vifaa fulani. Inaonekana kama wanafanya kazi ya mikono au mradi fulani.

Wanawake wawili au wasichana wawili wakiwa maktabani mmoja wao ameketi kwenye kiti cha magurudumu cha umeme akizungumza na yule mwingine aliye simama wote wawili wanaonekana kuwa katika hali ya mazungumzo au usaidizi huku rafu za vitabu zikiwa zimejaa vitabu nyuma yao.

Baba na binti yake wakitumia kompyuta ndogo pamoja. Wote wawili wanaonekana kufarahia wanachokifanya huku binti akionekana kushiriki kikamilifu. Ni picha inayoonyesha uhusiano mzuri wa kifamilia na kujifunza pamoja.

Vijana watatu wazima wamekaa pamoja kwenye meza kubwa. Wamezama kwenye majadiliano au kazi. Mmoja anaonekana akieleza jambo huku wengine wakimsikiliza kwa makini. Kuna kompyuta ndogo na vifaa vya kusomea mezani. Na mandhari ya jiko ya kisasa nyuma yao. Inaashiria mazingira ya kujifunza au kushirikiana.

Mwanamke na mtoto mdogo wameketi mezani. Wote wawili wanaonekana wakishiriki katika shughuli fulani ya kujifunza au kucheza, labda ni mtaalamu wa hotuba na mteja wake. Kuna vitu vidogo vya rangi mbalimbali vilivyotawanyika mezani. Mwanamke amevaa shati la bluu na mtoto amevaa fulana ya kijivu.

Mtoto mdogo ameketi mbele ya kompyuta labda darasani au maabara ya kompyuta. Amevaa shati jeupe na suruali ya bluu yenye mistari meupe mtoto huyu anaonekana akitumia kompyuta huku picha zenye rangi mbalimbali zikionekana kwenye skirini. Miguu yake imeinuliwa na kuwekwa juu ya kitu kinachofanana na meza ndogo au msaada wa miguu chini ya dawati.

Mwanaume ameketi kwenye dawati akiangalia kompyuta amevaa vipokea sauti na miwani meusi, nyuma yake kuna rafu za vitabu zilizojanzwa kuashiria kuwa yuko maktaba au sehemu ya kusoma. Anaonekana kutulia na amezingatia kile anachokifanya kwenye kompyuta.

Mwanamke akimfundisha msichana mdogo huku wamekaa chini kwenye zulia la kuvutia. Mwanamke amevaa fulana akimwonyesha msichana kitabu, msichana mwenye fulana ya njano anazingatia sana. Nyuma yao kuna kiti cha magurudumu kuashiria engine mahitaji maalum ya msichana huyo.

Wanafunzi watatu wakiwa darasani. Katikati kuna msichana mdogo aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu akitazama mbele kwa makini. Upande wa kulia kuna mvulana ameketi akitumia kompyuta ndogo, na upande wa kushoto kuna mwanafunzi mwingine. Inaonekana ni mazingira ya shule yenye amani na wanafunzi wakishiriki masomo.

Mwanamke aliyevalia blauzi nyeusi akitoa mada au akifundisha darasani mbele ya ubao mweusi. Anaonekana akieleza jambo fulani huku mwanamume mwingine akisimama nyuma yake akionyesha usikivu. Mazingira yanaashiria kuwa ni darasa au semina ambapo elimu inatolewa.

Mtoto mdogo mwenye furaha akionyesha mikono yake iliyojaa rangi mbalimbali. Ana nywele fupi nyeusi na tabasamu pana usoni mwake. Mikono yake imepakwa rangi ya kijani kibichi, njano, buluu, nyekundu na machungwa ikionyesha ubunifu wake. Nyuma yake, kuna athari za rangi kwenye tarubai ikipendekeza kuwa anashiriki katika shughuli ya sanaa.

Mtoto mdogo akiwa ameketi mezani akijishugulisha na karatasi zenye namba au herufi. Amevalia shati la buluu na anaonekana akijifunza au kucheza na karatasi hizo. Nyuma yake kuna sehemu ya jiko au chumba kingine, ni taswira inaonyesha mtoto akijifunza au akifanya shuguli za kielimu nyumbani.

Mwanamke mzima na tabasamu la kirafiki ameketi mezani akitazama mvulana mdogo aliyekaa kwenye kiti cha magurudumu. Mezani kuna kalamu na vifaa vya kuchora ikionyesha wanajishughukisha na jambo fulani inayoonekana kama hali ya kufundishana au kuangaliana vizuri kati yao.

Wanawake wawili wanashirikiana, mwanamke mmoja ameketi mezani amevaa miwani na anonekana akitumia ishara za mikono labda akifundisha au kuelezea jambo. Mwanamke mwingine anamwangalia kwa makini akionyesha usikifu wa hali ya juu.

Wanawake wawili na mtoto mchanga wakijishughulisha kwenye meza iliojaa vifaa vya kuchora , mwanamke mwenye nywele nyekundu anamtazama mtoto kwa upendo akionekana akimfundisha kitu ila mwanamke mwingine mwenye nywele za dhahabu anamtazama kwa makini, wote wanaonekana kufuruhia shughuli inayoweza kuwa darasani au nyumbani.

Kijana anatumia kompyuta kibao ameketi kwenye dawati akiwa amejikita kwenye kifaa chake. Nyuma yake kuna kabati la vitabu lililojaa likionyesha mazingira ya kusoma au kujifunza. Inaonekana kama anajifunza au anafanya kazi kwa kutumia teknolojia.

tu amekaa kwenye kiti mbele ya kompyuta pakato akitazama skrini kwa umakni. Amevalia fulana ya rangi ya manjano na mikono yake imewekwa vizuri huenda akiandika au akitumia kipanya. Chumba kinaonekana kuwa na utulivu na kuna fanicha ya mbao nyuma yake.

Mwanamke mzima na mtoto mdogo wakiwa wameketi ndani ya chumba. Mwanamke anaonekana akimsaidia mtoto ambaye ameketi mbele ya kifaa kinachonekana kama mashine ya kumsaidia kusoma au kuandika akiwa amevaa miwani na ameweka mikono yake kwenye kifaa hicho. Wote wawili wanaonekana wamejikita kwenye shughuli hiyo. Mazingira inaonekana kama ofisi au darasa.

Watu wawili labda mzazi na mtoto wakiwasiliana. Mtu mzima anamtazama mtoto, mtoto mdogo mwenye nywele zilizopinda anamwangalia mtu mzima na anafanya ishara za mikono. Wote wawili wamekaa kwa raha labda kwenye sofa. Inaonekana wanatumia lugha ya ishara kuwasiliana, wakionyesha mawasiliano yenye kuelewana na makini.

Watoto wenye asili tofauti wamekaa kwenye meza wakishiriki kikamilifu kwenye mchezo au shughuli ya kielimu. Mmoja wa watoto hao yuko kwenye kiti cha magurudumu akionyesha ujumuishaji. Wote wanaonekana kuzingatia shughuli yao kwa umakini. Kuashiria mazingira ya kujifunza kwa ushirikiano na urafiki.

Wanaume wawili wameketi karibu na kompyuta mpakato, mmoja anaonekana amegeuziwa mgongo kamera akizingatia skrini huku mwingine akitazamana na kamera akiwa na tabasamu pana. Wote wawili wanaonekana wakishiriana au wanafanya kazi pamoja kwenye kompyuta hio.

Wanawake wawili wakitabasamu na kuongea wakiwa wamekaa mezani. Mwanamke mmoja ana nywele zilizosokotwa na anatazama upande huku mwingine akitabasamu na kushikilia karatasi. Nyuma yao mwanaume mmoja anaonekana akiwa amekaa. Inaonekana kama mazungumzo ya kirafiki au mkutano.

Mtoto mvulana na mtu mzima wakicheza. Mtoto anaonekana kuwa na down syndrome na anacheka kwa furaha huku wakishirikiana na mtu mzima. Mtu mzima anamtazama mtoto kwa tabasamu akionyesha uhusiano na upendo na ushirikiano. Mazingira yanaonekana kuwa ya joto na ya furaha.

Mtu mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu akisoma kitabu. Yuko ndani ya chumba chenye maktaba kubwa yenye vitabu vingi vilivyopangwa vizuri, anaonekana ametulia na amejikita kwenye kusoma. Mazingira yanapedeza kwa kujifunza.

Watu wawili wamekaa kwenye dawati. Mwanamke upende wa kushoto amevaa miwani na anatabasamu. Mwanaume upande wakulia amevaa miwani ya jua. Anaonekana kuwa ofisini au darasani. Wengine wanaongea au wanafanya kazi pamoja.

Watu watatu wakifanya shughuli ya upishi , kuna mwanamke mmoja aliyevalia miwani akichanganya mihogo kwenye bakuli la njano. Mwanamke mwingine ana wanaume wanamsaidia wakionyesha ushirikiano. Watu wamejikita kwenye kazi wakifurahi mchakato wa kuandaa chakula.

Mama au mlezi akicheza na mtoto mdogo wakijifunza kutumia vijenzi vya kuchezea vyenye rangi. Inaonyedha upendo, uvumilivu na umuhimu wa kusaidia watoto katika ukuaji wao kupitia michezo. Ni picha inayoguza moyo na kuonyesha uhusiano mzuri kati ya watu wawili.

Mwanamke mmoja mweusi ambaye anaonekana kuwa mwalimu au msaidizi akimsaidia mtoto mzungu anaye keti kwenye kiti cha magurudumu kutumia komputa. Wanaonekana kuwa na furaha kwani wanatabasamu. Wapo katika mazingira ya darasa au maabara ya komputa na kuna komputa zingine zaidi zinazo tumika.